Huku naona mama mkulima anayependa kupika dawa ngo'mbe yake hili azuie magonjwa tafauti tafauti na wadudu tafauti tafauti inayosabanisha ugonjwa kwa ngo'mbe hawa, tena huyu ni mama mkulima hodari.

Huku, naiona ng'ombe wanne wanaokula ama wanaotafuta chakula katika pale pa kusanyia makaratasi. Inajulikana kuwa huku ni sokoni. Na watu wengi wanaitupa takataka huku. Tena, hawa ng'ombe wanaweza kula hizi makaratasi na wakonjeke wakufa.

Huku naiona ng'ombe ya maziwa. Hawa ni ng'ombe wengi. Tena naiona wazee wawili wanao furahia kukamua hawa ng'ombe. Tena inaonekana kuwa hawa ng'ombe ni ya maziwa mno. Inajulikana tena kuna watu mbeleni ya hawa ng'ombe walitembelea huku ili waweze kuona ng'ombe hawa.

Hapa naiona ng'ombe moja iliyokuwa na rangi nyeupe katika matiti zake na nyeusi katika mwili yake mzima, tena naiona mtu ameinama anaikamua. Inajulikana ya kwamba huyu ng'ombe ni ng'ombe ya maziwa tena inasaidia watu kupata maziwa.

Huku naiona ndizi imeiva iliyowekwa katika mezani. Hii ndizi inasaidia wakulima wapate chakula waking'oa kwa shamba kama imekomaa. Tena wakulima wanaiuza hizi mandizi ili wapate pesa ya kununua vitu zingine yenye wanaweza tumia katika nyumbani mwao.

Huku naiona ni shamba kubwa ya mandizi gomba. Hii mandizi ilipandwa katika mashimo tofauti tofauti. Tena hii shamba ni safi. Ilingarishwa ili hii mandizi wapate chakula safi tena hakuna vitu yenye inaweza zuia jua katika hii shamba ya.

Huku naiona wamama watano. Wawili wamekaa chini na wawili naona wanaikawia maziwa kwa mitungi tofauti tofauti ili kila mtu apate hii maziwa. Tena inajulikana kuwa hawa ni watu wa biashara ama watu wa familia wanaikawia chakula.

Huku naiona ndizi iliyosimamishwa huku na hii ndizi imeiva inangojea watu wanunue ama watu waanze kukula ,hii ndizi ni tamu sana inasaidia watu wapate kushiba wakikula tena inasaidia mkulima kupata pesa ya kusaidia watoto kwao.

Huku naona kuna ng'ombe nyeusi iko katika nyumba boma iliyojengwa ili apate ukula chakula na maji. Tena huyu ng'ombe inajulikana kuwa ni ng'ombe ya maziwa iliyofungwa ili ilishwe huku asitumie nguvu kutembea.

Huku naiona ni shambani kubwa ya mimmea tofauti tofauti. Tena naiona ndizi iko karibu kuiva na imekomaa vizuri. Hii ndizi inasaidia mkulima kupata chakula. Tena inasaidia kupata pesa akipeleka hii ndizi sokoni na auze.

Huku naiona ng'ombe nyeupe na huyu ng'ombe inajulikana ni ng'ombe ya maziwa. Tena naiona mrembo ambaye amefunika kijwa na kofia nyekundu. Tena naiona maziwa yenye imeikamuliwa iko katika kitu ya kukamulia.

Huku, naiona watu wawili. Mmoja ni mwenye anaifungua maji, mwingine anaiosha ng'ombe. Hii inaonekana kuwa hawa ni wafanyikazi katika pahali pa kukamua maziwa. Hawataki ng'ombe wachafuke.

Huku naiona ng'ombe ya maziwa naona kuna mama amekaa chini ili aweze kukamua vizuri na huyu ng'ombe amefungwa miguu huko chini ili asiweze kutembea wakati anapokamuliwa na mtu.

Huku naiona kuna ndizi mbichi, hizi mandizi iko juu ya gari, inajulikana kuwa hizi mandizi imebebwa kutoka sehemu moja hadi kwingine ili kuuzawa., hizi mandizi ziko na pesa ukiuza unaweza pata pesa nyingi mno.

Huku naiona ni shamba kubwa ya mandizi. Hii inajulikana ya kwamba hii shamba iko na mimmea tofauti tofauti kaatikati na kuna mandizi imeanza kukomaa iko tayari kuiva ili mkulima aweze kukata na kupeleka sokoni ili auze na kupata ppesa ya kujisaidia.

Huku naiyona mkulima anaipenda ngo'mbe yake, anaipika dawa hili atoe vimelea za njee hili ngo'mbe waweze kuwa na nguvu na wakue watoe maziwa mingi hili waweze kuuza hizi maziwa na wapate Chakula.

Huku naiona mahindi ndogo imeanza kumea ,inajulikana kuwa imekulwa na vimelea vya miche, tena hii mahindi imeng'ang'ana kumea hasaa hata kama kuna vimelea wamenyemelea na wakauma matawi yake ili asipate nguvu ya kumea.

Huku naiona ndizi. Hii ndizi imekomaa vizuri na imeanza kuiva. Inaonekana kuwa hizi mandizi zimeanza kubebwa katika sokoni ili ziuzwe na muuzaji anaipata pesa mingi ili atumie kujisaidiya katika vitu tofauti ya maisha.

Huku naiyona ngo'mbe wenye wanakamuliwa, hawa ngo'mbe wanakamuliwa na mashini ya kukamua ngo'mbe wa maziwa , tena hii inazadia sana kukamua ngo'mbe inaakikisha kuwa maziwa yote ilitolewa katika matiti ya ngo'mbe hili hiziweze kukunjeka.

Huku naiona ni sokoni. Naiona machungwa tofauti tofauti iliyowekwa katika soko hii. Ya kwanza naiona mandizi yenye imeiva vizuri. Hii mandizi inauzwa ili watu wakule na wapate nguvu tena washibe. Tena naiona majungwa, naiona viazi, naiona.

Huku naiona malori mbili yanoyutumika kupangiwa hizi mandizi ili ziende kuuzwa katika soko mbali mbali. Tena hizi mandizi inaonekana kuwa ni mingi na ilipangwa vizuri hii mandizi inapea pesa mkulima wakati anapouza.

Huku naiona kuna maziwa mala iko katika kikombe moja hii maziwa mala inatumika kukula tena inasaidia kupata nguvu wakati unapokunywa tena hii maziwa wamaasai wanapenda sana.

Huku naiona ng'ombe iko katika sehemu za kukamua. Naiona watu wawili wanaitaka kukamua hawa ng'ombe. Tena wanaitumia machine kuikamua ili waweze kukamua vizuri na ziweze kubakisha maziwa kwa matiti.

Huku naiyona mandizi Iliyopangwa katika mlangoni, hizi mandizi inajulikana kuwa ni ya biashara na hii mandizi inaonekana kuwa inatokea shamba anangoja mtu anayesafirisha iende sokoni hili uzwe huku.

Huku naiona kuna mandizi katika shamba hili na hii shamba ya mandizi ni kubwa sana , tena naiona mkulima ameiweka maji katika mandizi hizi ili apate mazao mapema , tena hizi mandizi inaonekana iko imejaa shamba.

Hapa nainona mkulima anaiona mandizi yake venye imaiva katika shmba yake, tena anajioangia ni lini anaeza kuja kuing'oa katika shambani, ndio aweze kutoa katika sokoni ili awezenkuuza na apate pesa ya kusaidia nyumbani.

Huku naiona kuna ng'ombe ya maziwa, tena kuna daktari anaipima matiti ya hii ng'ombe. Inajulikana ya kwamba huyu ng'ombe alikuwa na ugonjwa ya matiti ili daktari akakuja kuipima ajuwe ni ugonjwa gani iko katika matiti hii.

Huku tunaiona mama ambaye anai servia watu mchele, katika masahani tofauti tofauti. Tena naiona wamama wawili wameishika kitu kilichoweka mchele hii ili isianguke. Inajulikana kuwa huku ni sherehe ambayo inaendelea ili watu wasafiri.

Huku naiona ng'ombe ya maziwa. Hii ng'ombe inajulikana kuwa inakamuliwa na mashine ya kukamua maziwa na inaonekana kuwa hii ng'ombe ilifungwa huku ili asitumie nguvu mingi kutafuta chakula tena analetewa chakula huku na analishwa.

Huku naiona ng'ombe, tena naiona mtu ameinama chini na anaikamua huyu ng'ombe. Huku inajulikana ya kwamba ni ukame na huyu mtu ameilisha ng'ombe yenye inaendana na hii dini ya ukame. Huyu mtu anaipenda ng'ombe yake.

Huku inajulikana kuwa ni soko, naiona huyu mama ameishika mandizi katika mikononi mwake wa kulia. Inaonekana kuwa hizi mandizi zimeiva vizuri, na huyu mama anaiuza ili apate pesa ya kusomesha watoto wake, tena anapata pesa ya kujisaidia nyumbani.

Huku naiona watu wanao ingiza ng'ombe katika madawa iliyo tengwa ili watoe ama waweze kutoa wadudu ,fia ama vileme wanao shika ng'ombe, hii inasaidia sana ng'ombe ili waweze kukua na afya njema na kuwa safi.

Huku naiona mandizi yako katika shambani .Hii shamba inajulikana kuwa ni ya mandizi peke yake. Tena naiona mandizi imeanza kutoa machungwa ili ianze kutumiwa na watu ama kuuzwa katika sokoni ili mkulima apate pesa ya kutumia nyumbani.

Huku naiyona shamba kubwa ya mandizi, na naona mandizi ambayo imeanza kukomaa imefika wakati ya kukata hili mkulima aende auze katika sokoni hili apate pesa ya kutumia katika familia yake na apate ya kutumia kupalilia na kununua mbolea.

Huku naona kuna ng'ombe ya maziwa, hawa ng'ombe ikona vitagi katika masikio yao. Hizi mavitagi inasaidia watu wenye wanalisha na wenye wanakamua, ili ajue amekamua hii, hajakamua hii. Tena hawa ng'ombe inasaidia wakulima kupea maziwa tena inaeza.

Hapa naona kuna mandizi katika nyumba ya kijani. Hii nyumba ya kijani inasaidia vitu ziive ata wakati wa ukame. Tena hizi mandizi ni mbichi haijafikia ikomaae ama zianze kuzaa ili ziuzwe katika sokoni.

Huku naiona ni shamba kubwa ya mandizi. Na hizi mandizi imeiva vizuri tena kuna zingine imekomaa inataka ing'olewe katika shambani na ipelekwe sokoni. Hii mandizi inasaidia watu wengi kama wakulima wanaiuza ili wapate pesa ya kusomesha watoto wake.

Huku naiona ni shamba kubwa ama kichaka tena kuna mandizi iliyopandwa karibu na kichaka hii tena hii iko na uchafu mingi na hizi mandizi zimeanza kukauka ama kuchomeka kwa matawi inaonekana kuwa kuna ugonjwa.

Huku naiona ng'ombe na mtu anayepiga dawa hii ng'ombe. Inajulikana kuwa huyu ni mkulima anayefuga ng'ombe ili apate maziwa. Tena huyo mkulima amevaa vizuri ili azuie hizi madawa isiingie kwa mdomo yake. Amevaa barakoa na kofia ili azuie.

Huku inajulikana ni shambani ya huyu mama, huyu mama anaonekana kuwa anaikakata mandizi zake yenye imekomaa ili aende auze katika sokoni, huyu mama naona ni kama anajieleza kwa mtu anayechukua hii picha, tena huyu mama atapata pesa mno.

Huku naiona mtu anayemwaga maziwa katika mitungi yake iliyo katika kwa gari ,hii inajulikana ya kwamba huyu ni mtu anayesanya maziwa katika hii manjia tofauti tofauti ili apeleke ichemshwe na iweze kuuziwa wananchi wenye hawana maziwa.

Huku naiona shamba kumbwa ya mandizi na hii shamba imengarishwa mno. Tena hizi mandizi zimeanza kuiva zingine zimekomaa zingine haijaanza kuiva na hii ndizi inasaidia mkulima apate pesa anapoenda kuuza katika sokoni ili apate.

Huku naiona ndizi na mikono ya mtu ambaye alishika nzima, hii ndizi inajulikana kuwa imeanza kuiva Pole pole , kuna sehemu ya juu imeiva karibu yote na kasehemu ya chini imeanza kuiva kidogo , tena kandoni ya hii ndizi haijaiva kamwe.